Huu ni uwanja wa kimataifa wa michezo. Uwanjani hapa kuna wachezaji ambao wamekuja ili kufanya mazoezi. Kocha wao pia yupo hapa ambaye amevalia tisheti ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi nyeusi. Wachezaji hawa wawili wanaishi na ulemavu lakini hilo halijakuwa tatizo kwao kwa sababu wanaweza pia kucheza mpira.

Hivi ni vitabu vya kusoma vya wanafunzi wa gredi wa saba , vitabu hivi ni vya somo la kompyuta na vimewekwa hapa na mwalimu ili kuwapa wanafunzi somo likianza.

Huu ni uwanja. Kwenye uwanja huu umezungukwa na ua la mawe. Wanaocheza katika uwanja huu ni wanaume wenye ulemavu. Refa amevalia tisheti ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi nyeusi. Wengine wamevalia mavazi ya kijani na manjano.

Huu ni ukurasa wa sabini na tisa, kwenye kitabu cha kiswahili kitabu cha wanafunzi cha kusoma. Kwenye ukurasa huu, kuna picha mbalimbali. Kuna picha ya lori, gari la moshi na baiskeli.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha kusoma cha somo la Sayansi. Kwenye kurasa hizi mbili kuna picha. Kuna picha za watu ambao wanafanya usafi wa mwili. Katika ukurasa mwingine kuna vifaa pia ambavyo vinatumiwa ili kufanya usafi.

Hiki ni kitabu cha kusoma kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili, ukurasa wa nje wa kitabu hiki kuna jina la mwalimu ambaye anasomesha somo hili, pia kuna picha mbalimbali zinazoonyesha kitu ambacho wanafunzi watasoma kuhusu.

Haya ni mazingira ya shuleni. Kuna vifaa ambavyo wanafunzi hutumia kucheza na vipo hapo uwanjani. Mti mkubwa pia upo pembeni ambao huwapa watoto kivuli, wakati wa jua kali. Anga ni la rangi ya samawati na kuna nyaya za stima ambazo zimepita karibu na ukuta wa shule hii.

Hapa ni shuleni, jengo hili refu ni madarasa ya wanafunzi, nje ya jengo hili kuna maua ambayo yamepandwa, maua hayo yamekatwa na yanaonekana vizuri, nyasi pia zimemea vizuri.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha wanafunzi. Kitabu hiki ni cha lugha ya kiingereza, ni cha gredi ya pili na mwandishi ambaye amekiandika anaitwa Heid Richards. Kinaonekana kuchakaa sana kuonyesha kwamba kilitengenezwa kitambo.

Huyu ni mwanamke wa umri wa makamu. Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti na anatabasamu usoni mwake. Mwanamke huyu anaishi na ulemavu. Miguu yote miwili imekatwa na anatumia chuma maalum anapotaka kutembea.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha wanafunzi. Kitabu hiki, ni cha lugha ya kiswahili. Ukurasa uliyoonyeshwa kwenye kitabu hiki, ni wa mia moja na sabini. Kwenye ukurasa huu, kuna picha ya watu wanne.

Huu ni uwanja wa kimataifa wa michezo, mwanaume mmoja mwenye ugonjwa wa kubooza ubongo anafanya mazoezi ya kuruka mchanga, ili kujiandaa vilivyo katika mashindano ya kuruka yajayo hivi karibuni.

Hapa ni ofisini kwa mwalimu mkuu. Juu ya kabati ameweka mafaili. Kuna faili ya rangi ya samawati, faili ya rangi nyeusi, nyekundu na hata kijani. Yeye huhifadhi vitu vyake kwenye faili hizi.

Hapa ni darasani, ubao wa darasa hili ni wa rangi nyeupe, mwalimu ameandika kwenye ubao akitumia kalamu yenye wino wa buluu nyuma ya mlango kuna ufagio na pipa la kutupia uchafu.

Wanaume hawa wenye umri wa makamu wako uwanjani kucheza mpira wa miguu. Licha ya kuwa na upungufu wa kimwili wanatumia vifaa maalum ambavyo vinawasaidia uwanjani wanapoendelea kucheza. Kando yao kuna kocha ambaye anawatazama wanapoendelea kuchuana katika mchezo huu.

Hii ni timu ya kucheza mpira wa miguu, timu hii ipo uwanjani kucheza. Cha kupendeza ni kwamba, ingawa wana ulemavu, bado wanaweza cheza mpira wa miguu, kama watu wowote wazima.

Hawa ni wakimbiaji wa mbio za Olimpiki. Wako kwenye shughuli ya kukimbia. Wanaume hawa kila mmoja amevalia vesti ya nchi ambayo anakimbilia. Mmoja anaonekana kutoka katika nchi ya Kenya. Kwenye vesti yake kumeandikwa jina lake.

Huli ni jumba , jumba hili limeundwa kwa kutumia chuma. Chuma zake ni za rangi nyeusi , rangi ya kuta ni nyeupe pe pe pe.

Haya, ni mashindano ya kuendesha baiskeli. Watu hawa wawili, wamevalia helmeti vichwani mwao. Wamevalia tisheti na kaptura ambazo zimefanana. Baisikeli zao, pia zimefanana.

Hawa ni wanaume wawili, wanaume hawa wana ulemavu hata hivyo ulemavu huo haujawazuia kucheza mchezo wa kandanda mmoja amevalia tishati ya kijani na mwingine amevalia vesti ya rangi nyekundu, wote hawa wanacheza mchezo wa miguu huku wakifurahia.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha kusoma cha kingereza. Kwenye kurasa mbili cha kitabu hiki kuna picha. Inaonyesha mtoto ambaye anatandika kitanda, na picha nyingine inaonyesha familia ambayo wapo mezani na wanakula chakula.

Hapa ni shuleni kwenye chumba cha kusomea somo la kompyuta. Kwenye meza kuna tarakilishi. Meza hii ni ya rangi nyeupe. Kuna viti pia ambavyo vimeweka pale ili wanafunzi waketi wanapoingia.

Huu ni mlango, mlango huu umetengenezwa kwa kutumia mbao mlango huu ni wa kuingia kwenye chumba cha maabara. Wanafunzi wa somo la kemia na biolojia huingia hapa ili kufanya majaribio mara kwa mara.

Hiki ni kitabu cha kusoma na daftari la mwanafunzi, kitabu hiki cha kusoma ni cha lugha ya kifaransa kwenye ukurasa wa nje wa kitabu hiki kuna wanafunzi watatu, wawili wameshika kamba na moja anaruka.

Hapa ni shuleni kwenye majilisi ya walimu. Kuna tarakilishi mbili mezani. Vitabu vya wanafunzi pia vimewekwa mezani. Walimu wameenda darasani kuwatunza wanafunzi. Watakaporudi wanaendelea kusahihisha kazi ya wanafunzi.

Hapa ni darasani wanapoketi wanafunzi wakati wa masomo. Kuna maawati, vitabu na viti ambavyo wanafunzi hutumia. Madawati haya ni ya rangi ya hudhurungi na mengine yana rangi nyeupe juu yake. Juu ya dawati kuna kitabu cha mwanafunzi.

Hawa ni wakimbiaji mashuhuri. Kuna mmoja wa kike na mwengine wa kiume. Wa kike ameweza kufunika macho yake na mwengine wa kiume anamwongoza. Wana matumaini kwamba baada ya mbio hizi wataweza kufanikiwa na kuwa washindi.

Hawa ni wanadada ambao wanaishi na ulemavu. Wameketi kwenye viti vyao maalum kuzungumza. Wamekutana hapa leo nje ya mandhari haya mazuri ili kuongea mambo ambayo yanawahusu.

Hapa ni shuleni na huu ni mlingoti. Mlingoti huu umepakwa rangi nyeupe. Mlingoti huu ni mweupe sana. Angani kuna mawingu meupe. Kando ya mlingoti huu kuna miti mingi.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha wanafunzi cha kusoma cha gradi ya pili. Somo ni la sayansi. Ukurasa ni wa sita. Kwenye ukurasa huu, kuna picha mbali mbali zinazoonyesha mahitaji ya familia.

Hawa ni wanaspoti wa kucheza ndondi wakiwa pamoja na makocha wao. Pia kuna kiongozi wa kiserikali ambaye yupo pamoja nao. Watu hawa ambao ni walemavu wameketi kwenye baiskeli zao na wamevalia sare ambazo zimeandikwa jina la Kenya.

Hili ni jengo, la gorofa, jengo hili, ni la gorofa mbili, dirisha za gorofa hili ni kubwa, na zimepakwa rangi nyeupe, kuta zake pia, zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni tangazo kuhusu maji, tangazo hili limewekwa darasani ili wanafunzi waweze kusoma kuhusu umuhimu wa maji, linaeleza vianzo vya maji, matumizi ya maji na jinsi ya kutumia maji vizuri.

Huyu ni mwanarihadha, mwanarihadha huyu ni wa kike, amesimama mbele ya maji mengi, mkononi ameshika kibango kinachoonyesha kwamba amefuzu, mwanamke huyu ni mlemavu.

Ni siku ya michezo katika shule hii ya walemavu, msichana mmoja mwenye ulemavu wa macho amesaidiwa na mwenzake ili kushiriki katika mashindano haya. Wengine wameketii kwenye viti kutazama mashindano.

Huu ni uwanja wa kukimbia kuna wakimbiaji wawili mmoja amelala chini baada ya kukimbia na mwingine anajaribu kumuinua, aliyelala chini amevalia kitu cha kufunika macho.

Huyu ni mwanamke mwanamke huyu amevalia mavazi meusi pia ana vesti ambayo imeandikwa jina la nchi ambayo anafanyia michezo yuko kwenye uwanja wa michezo ameketi kwenye baiskeli maalum kwa sababu ana ulemavu wa miguu.